Katika soko hili kuna wauzaji wengi wa ndizi. Wanawake wote wanaouza ndizi hizo wamefunga vitambaa kichwani. Wametandaza gunia vibandani wakapanga ndizi hizo juu. Nyuma ya hao wauzaji kuna watu ambao wanawaangalia wanavyopanga ndizi zao.

Mwanabodaboda huyu anasafirisha maziwa. Barabara hii ina aina tofauti tofauti ya magari, kama vile lori, gari za uma, na gari za fedha ya kibinafsi. Pia kuna wapita njia wanaotembea. Pia kina shimo lango ya barabara iliyo na maji ndani.

Katika zizi hili la ng'ombe, mwanamke huyu anamkamua ng'ombe huyu akiwa ameinama chini. Maziwa linatiliwa ndani ya ndoo ya samwati. Ng'ombe huyu amefungwa miguu kwa kamba ili asisumbue anapo kamuliwa. Kando na zizi hili kuna miti na nyasi zilizomea.

Shamba hili kuna migomba ya ndizi. Kuna eneo ambalo limelimwa na kuja kupaliliwa. Mwanamke huyu anaonekana akiangalia mimea hii kwenye shamba iliyomea. Kando ya shamba hili kuna nyumba ambayo imetengenezwa kwa matope na moshi kule nyuma laonekana likifuka.

Katika shamba hii, kuna wakulima watatu, wawili wakiwa wamesimama, mmoja akiwa ameinama. Matawi ya ndizi yakiwa yametandazwa chini, na mikungu ya ndizi ikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Shamba hili, lina migomba na miti mingine ya kawaida.

Katika soko hili kuna ndizi nyingi mno. Mwanamume mmoja anaonekana akiwa amelibeba mkungu wa ndizi huku akiwa amefurahi sana. Kando yake kuna mwanamke ambaye ameinama huku akiangalia ndizi zilizo sakafuni. Nyuma yao kuna onyesho kubwa ya matangazo.

Shamba hili la ndizi lina ndizi nyingi tofauti tofauti zilizotolewa kwenye migomba zikiwa nyingi mno na zimetandazwa chini na shamba. Katika hamba hii kuna pia mti wa kawaida. Mwenye shamba hili la mandizi amevalia buti za mvua huku akiegemea mti mmoja.

Hili ni shamba la migomba. Kuna ndizi ambazo zimetolewa kutoka kwenye migomba na kuwekwa katika sanduku la kadibodi. Mwanamke huyu anatabasamu huku akiwa ameshikilia mkungu mkubwa wa mandizi. Katika shamba hili, kuna miti ya kawaida na nyasi iliyomea.

Hili ni zizi la ng'ombe la kisasa ambalo limetengenezwa kwa chuma. Ng'ombe hawa wanakula nyasi zilizokatwa. Ng'ombe hawa pia wana alama za manjano maskioni mwao zikiwa zimeandikwa nambari tofauti tofauti. Mkulima anawasongeshea ng'ombe hawa nyasi karibu akiwa amevalia koti la ukulima na buti za mvua.

Zizi hili ni la ng'ombe ya kisasa kwa vile limejengwa kwa chuma. Mkulima huyu anaonekana akimkamua ng'ombe huyu huku akiwa amevalia buti za mvua. Anamkamua ng'ombe huyo akiwa ameinama akitia maziwa kwenye mkebe ya maziwa. Kuna maziwa kidogo ambayo inaonekana ikiwa imemwagika hapo chini.

Shamba hili ni la mimea tofauti tofauti kama vile; migomba, mahindi, nyasi za ngombe. Pia, kuna sehemu fulani la shamba ambalo limelimwa langoja kupaliliwa. Sehemu hii hali ya anga ni mzuri kwa vile jua linawaka na mawingu yapendeza mno.

Bajaji hii ina mitungi ambayo inatiliwa maziwa ndani. Anayemwaga maziwa kwenye mitungi hii amevalia kofia ya chuma. Sehemu hii inasemekana kuwa imekauka kwa vile kuna vumbi, kiangazi na miti chache huku miti mingine vikiwa vimekauka.

Shamba hili lina watu tofauti tofauti ku a wanawake wawili kando ya mgomba wa ndizi. Mwanamke ambaye amebeba mtoto mgongoni akiwa ameshikilia mkungu wa ndizi huyo mwanamke mwengine akiwa ako na kisu kulikata, kando yao kuna onyesho la KCB.